Dawa kwa jina ARORWET ya kupulizia mimea imewekwa ndani ya chupa, kifuniko cha chupa ni cha rangi nyeupe, dawa hii ni lita moja ama mililita elfu moja.

Wanawake watano, ambapo watatu wameketi kwenye viti, na mmoja amelalia blanketi. Wanawake watatu, ni wajawazito, na mmoja ni mhudumu wa afya, anayeshughulikia mjamzito mmoja, aliyelala chali.

Mwanaume mmoja mumo chumbani hajavalia viatu na amevalia kofia nyekundu.

Chupa mbili za dawa na karatasi yenye tembe mbili. Chupa moja iko na kifuniko cha rangi nyekundu na hiyo ingine iko na kifuniko cha rangi nyeupe.

Watu wamepiga foleni wakingoja kupewa chanjo. Muhudumu wa afya, anadunga mwanaume sindano huku aki shikilia pamba kwa mukono wa kushoto. Mwanaume amevalia barakoa.

Humu ni ndani ya chumba cha wagonjwa. Mhudumu mmoja wa afya aliyevalia barakoa amesimama huku akihudumia mgonjwa mmoja wanaume.

Mwanaume mmoja ameketi. Amevalia kofia na ana ndevu nyeupe. Kando yake kuna mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na anamdunga sindano.

Sehemu ya shamba iliyojengwa choo. Hili choo liko na milango miwili na nje pako na tanki la maji ambalo ni la rangi nyeusi.

Hii ni pakiti ya dawa ya aina ya Azomax Azithromycin yenye uzito wa gramu mia tano, Pako na tembe tatu za hii dawa.

Vitanda vya kulalia wagonjwa hospitalini. Wahudumu wa afya waliyevalia barakoa na magwanda rasmi wanazunguka huku akivikagua.

Mwanaume aliyevalia koti nyekundu anahamisha mifuko na godoro kwa kutumia mashuka. Amebeba kijiti kwa mkono wake wa kushoto na amevalia kofia yenye rangi nyeupe na nyekundu.

Mwanamke mmoja amesimama huku akitabasamu. Ameshikilia bakora kwa mkono moja na amevalia suruali nyeusi, kwenye mkono amechorwa.